Haya ni masanduku ndogo lenye dawa lina rangi tofauti, kuna maandishi ambayo hutoa maelezo zaidi kuhusu dawa.

Hii ni mmea ya mahindi. Kuna nzige juu yake. Nzige hawa wanakula mahindi kama chakula. Hii huleta njaa katika nchi.

Huku ni hospitali, mama moja amelazwa kitandani huku daktari anaangalia meno yake, kwa ukuta kuna karatasi iliyoandikwa. Daktari amevaa aproni na barakoa.

Hiki ni chupa cha dawa kuna mandishi juu yake ambalo utoa maelezo zaidi kuhusu dawa nyuma yake kuna vyupa vingine.

Hili ni karatasi ambalo hupitisha ujumbe kuhusu mchawi, kuna picha ya vitu mbalimbali, kuna nambari ya simu.

Hizi ni vibuyu vya kutumia kuweka maji ama maziwa, moja ni ya plastiki, katikati kuna gunia.

Hii ni asali ambayo inamwagwa kwa mkono. Imo katika chupa ndogo. Ina manufaa mingi katika mwili ya binadamu.

Huku ni kwa hospitali. Mgonjwa mmoja amelazwa kwenye kitanda huku daktari mmoja anashika kwenye mkono wake. Kando kuna mashine.

Huku ni mahali ambapo ajali imefanyika. Lori moja limeanguka chini. Kuna mafuriko kwenye barabara hii. Kando ni watu wanaotembea.

Huku ni kwa hospitali daktari mmoja anamdunga mwanaume ambaye ameketi chini kwenye mabega amevaa barakoa.

Hili ni saduku ndogo la dawa lina maandishi juu yake ambalo hutowa maelezo zaidi kuhusu dawa, kando yake kuna chupa na siringi.

Humu ni hospitali madaktari wawili ambao wamevaa barakoa na glovu mikononi anamng'olea jino mwanamke aliyelazwa. Daktari moja amevaa ambroni nyeupe.

Hii ni chupa chenye dawa limefungwa na kifuniko nyekundu, ina karatasi ambalo linatoa maelezo zaidi ya dawa kama vile kipimo.

Huku ni kwenye hospitali, mwanaume moja ambaye amevaa shati nyeupe na barakoa amemwekelea mashine mwanamke mmoja ambaye ameketi chini.

Huku ni pahali pa kutupa taka, kuna watu ambao wanasanya hili taka. Mzee mmoja amevaa barakoa, kando yao kuna ukuta uliyojengwa na mawe.

Huku ni barabara ambalo ajali imefanyika, gari moja inachomeka, kuna umati wa watu ambao wanasimama. kando kuna mti.

Hivi ni chupa ya dawa. Vimefungwa na vifuniko ya rangi manjano. Lina karatasi juu yake ambalo hutoa maelezo zaidi kuhusu dawa.

Hivi ni vyupa vya dawa limefungwa na kifuniko nyeupe kuna maandishi yaliyoandikwa juu yake ambao hutoa maelezo zaidi kuhusu dawa.

Hiki ni chupa cha dawa imefungwa na kifuniko cha rangi kijani kuna karatasi juu lilioandikwa ambalo utoa maelezo zaidi kuhusu dawa.

Huku ni kwa hospitali mwanaume mmoja ambaye amevaa aproni nyeupe na barakoa anashika chuma kwenye mkono wake huku mama aliyekando anamtazama, nyuma yao kuna watu.

Hili ni karatasi ambolo upeana maelezo zaidi kuhusu dawa, kando yake kuna vyupa viwili.

Hii ni nyumba ambao imefamiwa na mafuriko, kando kuna watu ambao wanashika , kuna watu ambao wanatembea kwenye maji chafu.

Hawa ni watu wawili ambao wamesimama kando ya choo, moja ni mzungu ila mwingine ni mwafrika. Nyuma yao kuna gari ambalo linasimama

Hapa ni pahali ambapo wageni ukaribishwa. Mama mmoja ameketi uku akitabasamu. Kwenye kuta kuna karatasi lililona maandishi.

Huku ni hospitali, mama mmoja aliyeketi anashika mtoto mchanga huku mwanaume ana sindano mkononi. Watu wamepiga foleni.

Humo ni hospitali. Daktari aliyevaa glavu buluu anamng'olea jino mgonjwa ambao amelazwa. Kando kuna mashini iliona chombo cha kung'olea meno na dawa.

Huku ni kwa hospitali mtoto mchanga amelazwa chini daktari ambaye ana stethoskopu amewekelea kwenye kifua ya mtoto huyu.

Hivi ni vyupa vya dawa, vimefungwa. Vina makaratasi juu yake ambalo inatoa maelezo zaidi kuhusu dawa. Kando yake kuna sindano na barakoa.

Mkono ambayo imevalishwa glovu na kwenye mkono kuna chupa na syringe .Kwenye chupa kuna maandishi.

Hizi ni dawa. Zingine imewekwa kwenye karatasi ambalo ndani huonekana. Hutumika kutibu magonjwa mbali mbali. Kuna sanduku ndogo kando yao.

Huyu ni mtu mmoja ambaye ameketi chini. Ana vidonda kwa pande zote za miguu na mikono. Kando yake ni miguu.

Huku ni kwa mtooni, mtu mmoja ameweka mgongo mwenzake huku akitembea kwa maji. Nyuma yao kuna watu ambao wanasimama.

Hivi ni vyupa vya dawa vimefungwa, kwenye juu yake kuna maandishi ambalo hutoa maelezo zaidi kuhusu dawa.

Daktari mmoja ambaye amevaa aproni ya buluu na barakoa anamdunga mwanamke ambaye ameketi chini. Amevaa barakoa nyuma yake kuna watu ambao wameketi.

Huyu ni mtu mmoja ambayo anamwaga dawa kwenye mkono mwake kimewekwa kwenye chupa ndogo ambalo lina karatasi juu.

Huyu ni mzee mmoja ambayo daktari anamdunga kwa Bega. Kando yao kuna watu ambao wamepiga foleni.

Huku ni kwa hospitali mgonjwa mmoja amelazwa kwenye kitanda. Daktari aliyevaa aproni nyeupe na glavu anashika kitu kwenye mdomo wa mgonjwa, kuna mwangaza inayotoka juu.

Hili ni nyumba ambalo inachomeka tanuri hili la moto ni kubwa sana, inamwangaza kubwa zaidi, nyumba upande nusu umeshomeka.

Huku ni kwa hospitali daktari moja anadunga mama ambaye ameketi chini watu wengi wamevaa barakoa. Kwenye ukuta kuna karatasi ilIyo na maandishi na michoro.

Hili ni gari ambalo linasimama. Nyuma yake kuna wazee wawili ambao wamesimama. Kando yake kuna nyaya za stima na pia msitu.

Hili ni chupa chenye dawa. Kimefungwa na kifuniko nyeupe. Juu yake, ni karatasi lilioandikwa ambayo hutoa maelezo zaidi kuhusu dawa.

Hii ni mkono ambayo imeshika dawa ,vyupa viwili nyeupe ina maandishi ya rangi tofauti ambayo hutoa maelezo zaidi kuhusu dawa .Moja ina kifuniko nyekundu ila ingine ni nyeupe.

Hii ni chupa na sirinji yenye dawa yana makatarasi ya rangi tofauti ambayo lina maandiko ambazo hutoa maelezo zaidi kuhusu dawa.

Huku ni hospitali. Mwanamke mmoja anadunga sindano mwenzio ambaye ameketi huku akishika karatasi mkononi. Mwanaume mmoja aliyevaa barakoa anatembea.

Hii ni daraja, chini yake kuna maji chafu ambayo yanapita, juu yake kuna umati wa watu ambao wanasimama.

Huyu ni mwanaume mmoja ambaye amevaa aproni nyeupe barakoa na kofia huku ameshika sanduku ndogo kwenye mkono mwake. Kando yake kuna vyombo vya dawa vilivyopangwa.

Hivi ni vyupa vya dawa ,ina rangi tofauti, vimefungwa, lina karatasi juu yake ambalo hutoa maelezo zaidi kuhusu dawa.

Huku ni kwa barabarani, hili barabara kuna mafuriko, kuna baiskeli, pikipiki na gari. Nyuma yake kuna nyumba zilizo jengwa.

Hiki ni chupa ambacho ina dawa, imefungwa na kifuniko nyekundu, dawa ambayo iliyomo ndani ni ya rangi nyeusi.

Huyu ni daktari ambao amevaa aproni nyeupe na barakoa. Anamdunga mama mmoja ambayo ameketi chini. Kando yao kuna sanduku.

Hiki ni chupa cha dawa, kimefungwa na kifuniko nyeupe. Juu yake kuna karatasi ambalo hutoa maelezo zaidi kuhusu dawa. Kando kuna sanduku ndogo.

Hawa ni watu wawili ambao wamevaa aproni ya manjano na koti ya mvua, wanashika kibuyu kwenye mkono yao. Kando yao kuna tangi

Mama mmoja ameketi huku akishika mtoto changa. Kando yake ni mwanamke ambaye amevaa aproni nyeupe, miwani na barakoa huku akitoa dawa kwenye chupa.

Huku ni kwa hospitali. Mama mmoja ameketi huku akishika mtoto mchanga. Daktari aliyevaa aproni nyeupe anamdunga. Mtoto analia.

Huyu ni mtu ambaye anamnyunyizia dawa kwa mimea. Amevaa aproni nyeupe alafu na buti ya mvua. Ameshika chombo cha kunyunyizia mikononi mwake.

Huyu ni mwanaume mmoja ambaye amevaa aproni ya manjano, huku anabeba sanduku kwa bega lake. Kando yake kuna maji pia kuna nyasi na msitu wa miti.

Hawa ni watoto watatu ambao wameshika matope. Wametabasamu ,kando yao kuna msitu wa miti.

Hii ni umati wa watu waliomo mbele wana simu kwenye mkono zao. Nyuma yao kuna msitu wa mti na nyumba.

Huyu ni mama ambaye ameshika mtoto mkononi huku akitabasamu. Amevaa barakoa miwani na kofia mtoto amefungua mdomo.

Huku ni hospitali. Mama mmoja ameketi huku akishika mtoto changa. Kando yake kuna daktari ambao amevaa amproni nyeupe, barakoa na miwani huku akishika kitu cha kondo mkononi mwake.

Hawa ni wanawake wawili walioketi chini kwa kitanda huku mmoja wao amefungua kitabu, mbele yao kuna tarakilishi ya rangi nyeusi.

Choo ya wasichana na kando kuna wazee wawili ambao wanazungumza, kuna lebo ya shule katika ukuta.

Huku ni hospitali, mama mmoja ambao amevaa miwani anashika mdomo ya mtoto mchanga. Kando yake ni watu wanaotazama.

Huyu ni mwanaume mmoja ambaye amevaa aproni nyeupe barakwa na miwani, huku akishika chuma kwenye mkono wake, kando yake kuna masanduku iliyopangwa.

Hivi ni vyupa vya dawa. Vimefunikwa na vifuniko vyenye rangi tofauti. Kando yao, ni karatasi ambalo lina maandishi.

Hii ni mkono ambayo imeshika dawa na sirinji , imevalishwa glovu. Chupa ina karatasi ambayo imeandikwa , ukuta ni ya rangi manjano.

Hizi ni vyupa vya dawa, moja ina karatasi nyeupe ambayo ina maandishi. Kando kuna sirinji. Vyupa vingine vina vioo vya uwazi

Huyu ni mwanamke mmoja ambao amevaa glavu na barakoa ,ameshika saduku ndogo kwa mkono wake. Kando yake kuna watu wanaotembea.

Hiki ni chupa cha dawa kimefungwa kina karatasi juu yake ambayo hutoa maelezo zaidi kuhusu dawa kando yake kuna bandeji na sirinji.

Huku ni chumba cha kufanya upasuaji kwenye hospitali. Wengi wao wamevaa aproni, barakoa na kofia. Kando yao kuna tarakilishi.

Huku ni hospitali ni chumba cha wagonjwa ambao wako katika hali ya mahututi. Daktari moja anamvalisha mashine mgonjwa aliyelazwa.

Hili ni sanduku ndogo lenye dawa. Lina maandishi ambayo linatoa maelezo zaidi kuhusu dawa. Kando yake kuna siringi na chupa.

Hizi ni vyupa vya dawa vimewekwa juu ya meza, kando yake kuna baskeli na kitu ambacho utoa maelezo zaidi kuhusu dawa.

Huku ni kwa hospitali. Wagonjwa wamelazwa kwenye machela. Kuna watu ambao wanasimama kwenye hili chumba. Kuna taa ambazo zinawaka.

Huyu ni mgonjwa mmoja ambaye amelazwa kwa kitandani. Amevaa barakoa. Kando yake ni daktari ambao wanamnyoroshea miguu yake.

Huku ni kwa hospitali mtoto mchanga amelazwa kwa kitanda huku daktari moja ambaye amevaa glavu anamshika nyuma yao kuna mashine.

Hizi ni vyupa tatu vya dawa. Kando kuna sirinji na barakwa. Vyupa viwili vina makaratasi ambayo moja imeandikwa.

Hivi ni vyupa vyenye dawa vina maandiko ambavyo hutoa maelezo zaidi kuhusu dawa, vyupa viwili zina vifuniko nyeupe.

Huyu ni mtu mmoja ambaye ameketi chini. Kando yake kuna bidhaa tofauti kama vile machupa lenye vitu ndani, simu iliyowekwa chini na vitu nyeusi. Amemwaga vitu zingine kwa karatasi nyeupe, pia kando yake kuna kibuyu.

Huyu ni mama mmoja ambaye ameketi kwa kitanda za hospitali, huku akishika mtoto mchanga, nyuma yake kuna neti la kuzuia mbu, ambaye imefungwa. Mama huyu ametabasamu huku mtoto ameshika kwa matiti.

Daktari mmoja amesimama mbele ya madaktari wenzake, ambapo huyo daktari anapeana maelezo kwa wenzake. Pia huyo daktari akona bendera ya rangi nyeusi pia kuna mkoba za rangi nyekundu.

Hii ni chupa ambayo cho kina dawa lililojaa ndani lake na kimefungwa na kifuniko nyeusi yenye umbo la duara. Nje ya chupa hii kuna karatasi lenye maandiko ambavyo hueleza zaidi kuhusu dawa.

Daktari ambaye amevaa shati ya rangi blue anawekea mtoto dawa kwenye mdomoni mwake kando yao ni mama mmoja anayesimama huku akishika simu mkononi nyuma yao kuna picha, mtoto amelazwa kwa kitanda ukuta ina rangi mbili tafauti .

Mzee mmoja ambaye amevaa shati nyeupe ameketi kwenye kiti. Kando yake, kuna daktari anapeana maelezo kwa mgonjwa, huku akishika kitu kinachofanana na sehemu za siri ya mwanaume. Kando yake, kuna meza yenye makaratasi. Pia, kuna dirisha kando yao.

Hii ni umati ya watu, ambapo wengine wao wanapiga picha wakisimama. Kando lao kuna nyumba kubwa iliyoanguka, pia kuna nyaya ya stima. Mbele yao kuna nyumba linalosimama. Pia kuna nguo ambazo zimeanikwa.

Daktari anatoa dawa kwenye chupa mweupe. Daktari huyu amevaa miwani pia amevaa kitambaa ya kufunika mapua na mdomo. Nyuma yake kuna watu wanaosimama.

Huku ni pahali pa kunawia mkono ambapo kuna tanki ndogo yenye maji. Chini yake kuna mkebe ambayo inasanya maji machafu. Kando na nyuma ya tanki hii, kuna mimea pia kando yake kuna ukuta wa rangi nyeupe.

Huyu ni mzee mmoja ambaye ameshika kijiti moja refu huku akipiga mmea ambalo limevamiwa na nzige. Juu yake mawingu nyeupe huonekana, mzee huyu amevaa shati nyeupe na ako kwenye msitu.

Huyu ni mgonjwa ambaye amelala kwa kitanda ya hospitali. Mkono wake moja umefungwa na bendeji. Kando yake kuna meza imeekwa sahani na kikombe. Kwenye ukuta kuna saa na kitambaa.

Daktari mmoja amesimama ambapo anamdunga mgonjwa mmoja katika hospitali. Huyu mgonjwa amefunika uso lake kumaanisha kudungwa sindano ni uchungu.

Hawa ni watu wanaosimama kando ya nyumba iliyoanguka wawili wanapanda kwenye nyumba iliyoanguka. Mwanamke mmoja hajevaa kofia ,kando yao kuna nyumba la ghorofa na tangi la maji.

Daktari huyu anacheza na mtoto ambaye amelala chini. Huyu mama ana mashine ya kupimia mipigo ya damu kwa mwili wa mwanadamu. Pia amevaa miwani na nguo nyeusi. Kando yake kuna ukuta.

Mama mmoja ameketi kwenye kiti huku daktari anamdunga na sindano lenye dawa. Wote wamevaa kitambaa ya kufunika mapua na midomo. Nyuma yao kuna mwanaume mmoja ane simama akifinya simu. Kando yake kuna meza na kiti nyekundu.

Hii ni sanduku ambalo lina rangi mbili kando yake ni chupa lenye maandishi na ndani yake kuna dawa. Maandishi yaliyo juu ya sanduky inatoa maelezo zaidi kuhusu dawa.

Mtu mmoja ameketi chini ambapo amevaa nguo nyeusi, kando yake kuna kitamba nyekundu. Kwa hii kitamba kuna bidhaa za aina kama vile kuna pembe mbili ambayo moja limefungwa ingine haijafungwa, pia kuna machupa pia kuna kitabu ya kusoma.

Hawa ni wanawake wawili ambayo wanabeba maji kwa mgongo. Mama mwenye amefunga mtoto wake kwa kifua chake. Pia amevaa nguo ya rangi tofauti. Wanawake hao wanatembea kwa mchanga ambapo kuna mmea chache.

Mwanafunzi huyu anafanya vitendo la mahabara. Mbele yake kuna jiko la gesi la mahabara, nyuma yake kuna wanafunzi wenzao ambao pia wanafanya vitendo ya mahabara. Mwanafunzi huyu amevaa miwani macho yake.

Daktari anamng'olea jino mgonjwa mmoja. Mgonjwa huyu amefungua mdomo lake. Daktari pia amevaa glavu na ana vifaa ya kutumia kung'olea jino.

Hili ni sanduku ndogo la dawa. Lina rangi tofauti kuna maandishi yaliyoandikwa ambayo inatoa maelezo zaidi kuhusu dawa.

Hiki ni chupa chenye dawa ndani chake, kuna karatasi lilioandikwa na rangi tafauti ambao utoa maelezo zaidi kuuzu dawa kama vile vitamini.

Huyu ni mjonjwa ambaye amelazwa kwa kitanda .Kuna mwangaza inayomlika mdomo yake. Kando yake kuna daktari ambaye anamshikia kitu kinachowaka kwenye mdomo wake.

Mama ambaye ameketi kwenye kiti na amevaa barakoa anayeshika mtoto mchanga. Kando yake ni mtu aliye na sindano mkononi, huku anataka kudunga mtoto.

Hii ni zizi ya ngo'mbe mtu moja ambaye amejifunika kupi kupi anawekea ngo'mbe dawa kwenye pua lake juu ni mkono ambayo ina glovu ya blue .

Hapa ni pahali pa ukame. Mama mmoja ambao amevaa buibui anasimama. Kando yake kuna wanyama waliokufa. Kuna miti zilizokauka.

Hiki ni chupa chenye dawa ndani chake. Ni cha rangi kijani. Ina karatasi iliyoandikwa na rangi tofauti ambayo hutoa maelezo zaidi kuhusu dawa.

Hiki ni chupa cha dawa ambalo limefungwa, lina maandishi ambalo ni ya rangi tofauti. Hii hutoa maelezo zaidi kuhusu dawa.

Hiki ni chupa chenye dawa ndani chake. Kimefungwa na kifuniko nyekundu. Kuna karatasi lenye rangi tofauti juu yake ambalo hutoa maelezo kuhusu dawa.

Hawa ni watu ambao wamesimama chini ya kivuli huku wengi wao wameshika karatasi nyeupe ilio na maandishi. Mbele yao kuna sanduku ilio pangwa, nyuma yao kuna mti.

Hivi ni vyupa vya dawa vimefungwa. Kando yao kuna srinji. Moja ina karatasi ambalo limeandikwa yenye hutoa maelezo zaidi kuhusu dawa.

Haya ni magari yanayoendeshwa kuna mafuriko njiani gari haya ni ya aina tofauti. Kando yao kuna maua iliyopandwa na ukuta ya mawe.

Huku ni hospitali, mama ameketi kwa kiti nyeusi uku akishika mtoto mchanga. Daktari aliyevaa nguo ya rangi buluu anadunga mtoto.

Hivi ni vyupa vya dawa ambavyo vimefungwa. Vina vioo vya uwazi ambavyo dawa iliyomo ndani huonekana.

Huku ni chumba cha upasuaji. Madaktari watatu wamevaa aproni, glavu, barakoa na kofia. Mmoja wao ameketi kando. Kuna mwangaza inayotoka juu.

Huku ni chumba cha mahabara. Mzee mmoja aliyavaa ambroni na barakoa nyeupe ameketi huku akishika chupa mkononi. Mbele yake kuna vyombo vya kutumia kwa mahabara.

Mzee mmoja aliyevaa barakoa na kofia anadungwa, mikono mwake, anafunga macho na kushika bega kuonyesha ni uchungu.

Huku ni hospitali daktari aliiyevaa ambroni nyeupe, barakoa na glovu anamngolea jino mzee aliyelazwa. Nyuma kuna kabati yenye dawa. Kando yao kuna tarakilishi.

Mwanaume moja aliyevaa miwani na kofia anawekea mtoto mchanga dawa kwa mdomo yake huku mama amemshika. Kando kuna askari anayesimama.

Daktari mmoja ambaye amevaa uproni jeupe ,barakoa, miwani na nglavu anamng'oa jino mwanaume aliyelazwa amefungua mdomo wake. Daktari anaangalia katika mdomo wake.

Huku ni hospitali, mama ambaye amesuka ameshika mtoto mchanga huku ameketi daktari aliyevaa aproni anadunga sindano mtoto kwa mkono.

Hiki ni chupa cha dawa. Limefungwa na kifuniko nyekundu. Lina karatasi iliyoandikwa na rangi tofauti ambazo hutoa maelezo zaidi kuhusu dawa.

hizi ni dawa ambazo zimepangwa kwa orodha. zimekuwekwa kwenye sanduku ndogo ambalo ni la rangi tofauti na lina maandishi yaliyoandikwa juu yake.

Hawa ni watu wawili walio keti chini , mwanaume ameshika mtoto mchanga ,huku mama aliye kando anamwangalia ,mama amevaa kofia ya rangi blue .

Huku ni hospitali. Daktari mmoja aliyevaa nguo nyeupe anamdunga mama aliyeketi kwa mkono. Kando yao kuna watu ambao wako katika shuguli mbalimbali.

Mwanaume mmoja aliyevaa shati nyeupe, barakoa, na glovu mkononi, anaangalia mdomo wa mwanamke, aliyeketi, mama huyo amefungua mdomo wake.

Hili ni karatasi ambalo hutoa ujumbe kuhusu kituo cha afya lina mapicha ya dawa ambayo wanauza. Lina toa maelezo zaidi kuhusu afya kama vile pesa inayohitajika ili watibu wagonjwa.

Hili ni sanduku ndogo lenye dawa. Lina rangi tofauti. Kuna maandishi ilioandikwa ambayo inaeleza zaidi kuhusu dawa kama vile nambari ya dawa iliomo ndani.

Humu ni pahali pa kunawa mkono. Mzee mmoja aliyevaa nguo nyeusi na barakoa ananawa mkono kuna tanki ndogo ya maji chini yake kuna ndoo kando yake kuna mlango ya rangi kijani.

Hizi ni dawa ya aina mbalimbali. Dawa iliyo kwa karatasi ni za rangi tofauti. Vyupa vya dawa vimefunikwa.

Huyo ni mtoto ambaye anadungwa mkononi na sindano inayo dawa. Watu wawili wamevaa glove . Mtoto huyu analia huku makamasi ikitoka kwa pua lake. Mtu mmoja aliyevaa shati ya rangi manjano ameshika kwenye uso.

Hiki ni chupa cha dawa. Kimefungwa na kifuniko nyeupe. Kuna karatasi ya rangi tofauti na lina maandishi iliyoandikwa ambalo hutoa maelezo zaidi kuhusu dawa.

Hili ni karatasi ambayo hutuo ujumbe kuhusu ugonjwa ukimwi. Kando yake kuna meza iliyo na kitambaa nyekundu. Mwanamke ambao amevaa shati manjano anasimama.

Hili ni karatasi ambalo linapitisha ujumbe. Lina picha mbili tofauti na maandishi, kuna nambari ya simu kando na picha moja.

Mtu mmoja anabeba mashini inayotoa moshi kubwa kwa lami. Kando yake kuna mti, maua na mabati.

Hawa ni watu wanaotembea njiani kwa barabara hili iko na mafuriko. Kando yao kuna mchanga na nyumba zilizojengwa.